Ni nguzo za umeme zilizo sheheni nyaya nyingi. Mafundi wawili wanafanya kazi juu ya nguzo, mmoja akitumia ngazi ndefu nyekundu. Kuna waya nyingi zilizosongamana, barabarani basi la abiria na magari mengine yanaonekana. Upande wa kulia kuna ukuta wa bati ya samawati na majengo marefu.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji, labda cha kemikali au nishati. Miundo mikuu ya chuma, na mabomba marefu ya fedha yanaonekana wazi yakivuka moshi. Barabara iliyolainishwa yenye alama za trafiki inaelekea ndani ya eneo hilo. Taa za barabarani zinatoa mwanga hafifu, kuashiria labda jioni.

Kiwanda kikubwa kinachozalisha umeme kikiwa na majengo marefu na miundombinu tata ya bomba. Moshi mwingi unatoka kwenye minara miwili upande wa kulia na wa kushoto. Kwa umbali kuna vilima na miti. Ni taswira ya uzalishaji wa nishati. Eneo lote linaonekana kuwa kubwa sana.

Jengo refu la kisasa lililo na ghorofa nyingi. Lina kuta za rangi ya kahawia na kijivu. Madirisha mengi yana rangi ya kijani kibichi. Bango la danger high voltage linaning'inia katikati. Kwenye sehemu ya chini kuna ya wa chuma wenye ncha Kali. Anga linaonekana jua.

Nguzo kubwa ya umeme. Chini yake, twiga mrefu anaonekana akiwa amesimama. Mandhari yana vichaka vingi. Anga ni hafifu, lina mawingu meupe. Waya za umeme zinapita juu.

Kituo cha kusambaza umeme chenye transfoma kubwa, nguzo za chuma na nyaya nyingi zimetandikwa kila mahali. Viani vya kauri vimepangwa kando ya safu vikishikilia waya. Eneo la chini lina kokoto. Miundo mbino hii ni muhimu kwa usambazaji wa nishati. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chini ya anga safi ya samawati. Nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme zimetanda kote eneo hilo. Njia za changarawe na lami zimezunguka kituo hicho. Bendera yenye rangi za samawati nyeupe na kijani inaonekana mbele ikipepea. Ni miundo mbinu muhimu na nishati.

Kituo kikubwa cha umeme chini ya anga ya samawati. Miundo mingi ya chuma, nguzo na nyaya zimetanda kote eneo hilo. Udongo ni mkavu na kuna majani yaliyokauka kuashiria hali ya hewa ya joto. Hii ni miundombinu muhimu inayohakikisha usambazaji wa nishati. Hakuna watu wanaoonekana karibu.

Daraja la saruji lenye ulinzi za chuma cha sambarau linaelekea kwenye jengo la viwanda na kreni kubwa za manjano katika ya maji. Taa za barabara zimepangwa kando yake. Angaa lina mawingu meupe.

Eneo kubwa la kuchimba mafuta au gesi lenye mitambo mikubwa na majengo madogo. Kuna bwereti ndefu yenye rangi nyekundu na samawati imesimama wima. Kontena nyingi nyeupe zimepangwa kwa usawa. Watu wachache wanaonekana wakizunguka eneo hilo.

Wanafunzi wawili wa kike, waliovalia sare nyekundu, na nyeupe. Wanapanda mimea kwenye vigae vya tairi. Yamepakwa rangi nyeupe yakitumika kama vitanda vya maua. Wasichana hao wameinama, wakifanya kazi yao kwa bidii.

Eneo wazi lenye bwawa la maji katikati. Mti mmoja mkubwa umesimama pembeni. Nyasi za kijani na kavu zimechanganyika. Anga lina mawingu meupe. Ni mandhari ya porini. Wanyama wanaweza kunywa maji hapo. Ni uzuri wa asili.

Mfereji mchafu, uliojaa takataka na maji machafu, ukiwa katikati ya eneo lenye watu wengi. Watu kadhaa wakiwemo wanaume, na wanawake, wanaonekana wamesimama, au wameketi karibu na mfereji huo. Eneo lote linaonekana kuwa chafu kukiwa na uchafu mwingi chini, na pembeni mwa mfereji. Hali hii inaashiria uhitaji wa usafi.

Kifaru mdogo akishushwa kwenye gari ya kijani la waifadhi wa wanyama pori ,wenye rangi ya kijifu anatembea Kwa taratipu, wafanyikasi wawili waliovalia sare wanamwongoza eneo hilo linaonekana kuwa eneo la wasi na nyasi zilizokauka kidogo.

Kundi la wanaume wakiwemo wanajeshi na raia wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Katika sehemu ya mbele, kuna shimo lililochimbwa na mchanga uliondolewa, tayari kwa ajili ya kupanda miti. Mbele ya shimo, kuna bara na kopo la kumwagia maji.

Pundamilia akitembea kwenye ardhi kavu. Nyuma yake kuna milima miwili mikubwa yenye theluji juu. Anga ni buluu na safi. Mandhari ni ya jangwa au savana. Ni picha ya wanyama pori. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri. Wanyama wanaishi porini.

Kundi la watu wamesimama karibu na kijito chenye maji meusi na yanaonekana kuwa machafu. Watu wengi wamevaa jaketi za kijani kibichi zinazong'aa ambazo huvaliwa wakati wa usalama au kutambulika katika shughuli za nje. Baadhi wamesimama ndani ya maji kwenye mawe yaliyomo majini. Kuna miti na mimea mingine kando na pia kunataka na uchafu unaoonekana kwenye kingo. Mtu mmoja anaonekana akiwa na kamera.

Makazi duni. Nyumba zimejengwa kwa udongo na mabati ya kutu. Taka nyingi zimetupwa chini, zikiunda rundo kubwa la uchafu. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya taka hii anga ni samawati ikionyesha hali ya hewa ya juu.

Ndege mrefu akiruka kutoka majini. Mabawa yake yametanda yakisababisha maji kuruka. Ndege huyu ana miguu mirefu yenye rangi ya machungwa. Tafakari yake inaonekanawazi kwenye uso wa maji. Mimea ya majini inaoenekana nyuma.

Eneo la makazi duni labda Mathare au Kibera. Mto mchafu unapita katikati kuna takataka nyingi zimetawanyika kila mahali, nyumba zimejengwa kwa mabati. Watu wachache wamesimama karibu, mbuzi na kuku wanatafta chakula. Mazingira ni machafu sana.

Kundi la wamasai wakifanya densi yao maarufu ya kuruka. Wanaume wawili wameruka juu angani, mmoja akiwa na vazi la manyoya kichwani. Wote wamevaa shuka nyekundu na vito vya kitamaduni. Wanawake wamesimama upande mmoja wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi nyingi. Mandhari ni ya asili na miti na ardhi ya udongo.

Mnyama anayefanana na swala labda aina ya mbogo akila majani na nyasi katika mazingira ya kijani kibichi. Mnyama huyo ana rangi ya kahawia iliyokolea na milia meupe iliyosimama kando ya mwili wake. Ana pembe ndefu zilizopinda. Amezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na nyuma yake kuna uzio.

Mfumo wa mabomba makubwa ya maji yenye rangi ya samawati na kijivu. Yamepita karibu na jengo dogo jeupe yenye paa ya buluu. Mabomba haya yamewekwa juu ya nguzo za mawe zikionyesha uimara. Bustani ndogo yenye vichaka vya kijani inapamba eneo hilo.

Eneo la makazi duni. Mto mchafu unapita katikati. Kuna takataka nyingi zimetawanyika kila mahali. Nyumba zimejengwa kwa mabati. Watu wachache wamesimama karibu. Mbuzi na kuku wanatafuta chakula. Mazingira ni machafu sana. Ujenzi umeathiri mandhari.

Nyani mkubwa mwenye manyoya mengi. Ameketi chini akishika kitu cheupe mkononi. Kuna majani ya kijani chini, nyuma kuna udongo. Uso wake unaonekana kuwa na huzuni. Ni mnyama pori anatafuta chakula.

Rundo kubwa la takataka likiwaka moto. Moshi mweupe unatoka angani. Watoto wawili wamebeba mikoba ya shule. Wanasimama karibu na rundo la takataka. Watu wengine wanatafuta vitu. Nyumba duni zinaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kua na mawingu. Ni mandhari ya kutisha.

Wanaume wawili wakipanda miti kwenye shamba la kijani. Wote wamevaa barakoa. Mmoja amevaa koti la kahawia. mwingine la kijivu. Wameinama wakifanya kazi kwa bidii. Kwa nyuma kuna kundi kubwa la watu wenye pia wakipanda miti pamoja na afisa wa jeshi. Ni shuguli la upanzi wa miti.

Mwanamke akifua nguo nje ya nyumba yenye kuta za mabati. Ameinama akifua kwenye beseni mbalimbali. Karibu naye kuna mabeseni ya rangi tofauti yakiwa na mavazi na maji. Bomba linaonekana upande wa kushoto likitoa maji. Eneo linaonekana kuwa la maskini.

Mandhari ya jiji la Nairobi kutoka juu. Majengo marefu yanatawala anga. Kuna barabara zenye magari na maeneo ya wazi. Bunge la Kenya linaonekana katikati. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo. Miti na mimea huongeza uzuri.

Twiga mrefu mwenye madoadoa ya kahawia na njano, akitembea kando ya barabara ya udongo mwekundu. Gari jeupe la safari lililo na tairi la akiba nyuma, limesimama barabarani, likionekana kusubiri twiga apite. Likiwa limewasili karibu naye.

Darasa lenye wanafunzi wengi. Wamevaa sare za samawati, wameketi kwenye madawati. Mwalimu mwanamke amesimama mbele akizungumza huku mwanamume akiwa nyuma ya darasa. Juu kuna paa la mbao na kuta rahisi.

Nyoni mrembo mwenye rangi ya manjano angavu nyeusi na hudhurungi, ameketi kwenye tawi la mti lenye majani mabichi ana koo jeusi na macho mekundu. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha rangi laini. Ndege huyu anaonekana mwenye amani rangi zake angavu zinang'aa. Ni picha maridadi.

Eneo la taka na uchafu mwingi. Wanaume watatu wamesimama kati ya rundo la takataka. Mmoja ameketi kwenye pipa. Kijana mdogo anainama kuchukua kitu. Nyumba zimejengwa kwa mabati nyuma. Hali ya hewa inaonekana hafifu. Mazingira ni machafu sana. Ujenzi umeathiri mandhari.

Mto unaopita katikati ya makazi duni. Maji ya mto yanaoenaka machafu, yakiwa na takataka nyingi zilizotapakaa. Watu kadhaa wanaonekana wakifua nguo, huku wengine wakiwa wamekusanyika kando. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zinaonekana nyuma. Mandhari inaonyesha hali ngumu ya maisha.

Twiga watatu wamesimama katika mazingira ya kichaka. Wawili wakubwa wako mbele, mmoja akitazama kamera, mwingine kushoto. Mdogo yuko nyuma akichungulia juu ya yule mkubwa. Mbingu ina mawingu meupe. Ni picha tulivu ya wanyama pori.

Eneo la makaazi duni, mtaa wa vibanda lenye nyumba zinazojengwa kwa mabati na matope .Katikati ya picha, kuna njia chafu yenye maji machafu na takataka. Mbele kuna bata na vifaranga vichache. Mtoto amesimama upande wa kulia amevaa sare ya kijivu na viatu vyeusi. Anaonekana kupita, kwa umbali, mtoto mwingine amesimama karibu na kibanda.

Bwawa tulivu lililozungukwa na miti mirefu. Mimea ya majini inafunika sehemu ya uso wa maji. Tawi kubwa la mti limeanguka majini likiongeza uzuri wa asili. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye uwote wa asili.

Eneo la makazi duni .Watu kadhaa wanaonekana wakiosha nguo karibu na mto wenye matope. Nyumba zimejengwa kwa mabati. Taka zimetawanyika kila mahali. Mazingira yanaonekana kuwa ni magumu .

Kundi la watu tisa, baadhi wakiwa wamasai na wengine wageni. Wamekusanyika katika mazingira ya asili yenye mimea. Wamevaa shuka zao za asili zenye rangi nyekundu na miraba miraba huku baadhi wakiwa na mapambo ya shingo na masikio na mmoja akiwa na vazi la manyoya kichwani.

Kazi kubwa inaendelea kwenye shimo refu. Wanaume kadhaa wako ndani wakishughulika na bomba kubwa la kijani. Mchimbaji mkubwa anatoa udongo. Juu ya shimo kikundi cha watu wanatazama baadhi wamevaa nguo za ujenzi. Eneo linaonekana kuwa uwanja wazi.

Wanaume watatu wanasukuma mkokoteni uliobeba mizigo mizito, labda magunia au vifurushi katika barabara ya udongo. Mkokoteni una tairi moja na unaonekana kujazwa kupita kiasi. Wanaume wote wamevaa nguo za kazi na wamejikaza kusukuma mkokoteni huo.

Eneo lenye uchafu mwingi. Mtu mmoja amekaa akiwa akijitahidi kuokota takataka na kuziweka kwenye rundo. Nyuma yake kuna miti mirefu. Watu wengine pia wanaonekana wakishiriki katika kazi ya usafi. Mazingira yanaonyesha uchafu wa vyombo vya plastiki na mabaki mengine yaliyotupwa

Njia tulivu imetengenezwa kwa matofali, ikiwa imezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi pande zote. Njia hiyo inaelekea mbali, ikipotea ndani ya msitu. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na ya asili, huku anga likionekana kuwa wazi.

Kifaru mweusi akitembea kwenye nyasi ndefu kavu. Ana pembe mbili na rangi ya kahawia iliyokolea. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha mazingira ya wazi. Kifaru anaonekana akiangalia kulia. Inaashiria uhai wa wanyamapori nchini Kenya.

Mbuni akitembea kwenye ardhi wazi, nyuma yake kuna daraja refu la reli likipita juu ya nyasi. Anga lina mawingu mepesi, eneo lina miti michache, likionyesha mandhari ya asili pamoja na maendeleo ya miundombinu.

Kundi la wanamazingira wakipanda miti. Wote wamevaa shati za samawati. Mimea mingi midogo midogo imeandaliwa kupandwa. Baadhi ya watu hawa wanatumia jembe. Wanaonekana kufanya kazi ya jamii.

Jengo la bunge la kenya jijini Nairobi. Mnara mrefu wenye saa unaonekana wazi ukibeba bendera ya kenya juu. Majengo mengine yenye usanifu wa kipekee yamezunguka mnara huu. Bustani iliyo pambwa vizuri na maegesho ya magari inaonekana mbele. Anga la samawati lenye mawingu meupe linaongeza uzuri wa mandhari hii muhimu.

Kundi la mbuni wakiwa wamesimama kwenye nyasi. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu. Mbuni wanne wanaonekana wazi. Mbingu ina mawingu meupe. Hii inaonyesha Hifadhi ya Wanyama ya Taifa ya Nairobi. Wanyama pori wanaishi karibu na makazi ya binadamu.

Mto uliofurika maji, ukibeba matope na takataka. Mtu mmoja amevaa nguo za kijani kibichi na kofia, akitumia fimbo ndefu kusafisha uchafu kando ya mto. Mwingine amevaa shati la samawati, amepanda juu ya mti, labda akijaribu kusafisha.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe akishikilia mche wa mmea . Amezungukwa na kundi kubwa la watoto shuleni. Watoto wamevaa sare tofauti wengine wakitazama mche kwa hamu. Chini kuna shimo la kupandia. Nyuma kuna majengo ya shule yenye paa za samawati na madirisha mengi. Inaonekana ni kama ni tukio la kupanda miti shuleni.

Wafanyikazi wakitengeneza bomba kubwa. Wamevalia sare za kazi na kofia ngumu. Bomba hilo limezungukwa na udongo. Mashine kubwa ya manjano inaonekana nyuma. Jua linaangaza sana wanafanya kazi muhimu ya miundo mbinu.

Nyani mkubwa mwenye manyoya ya kahawia kijivu amesimama juu ya nguzo za mbao zilizofungwa kwa kamba. Nyani huyu anaonekana akiangalia upande wa kushoto. Nyuma yake, kuna miti mirefu na majani mengi ikionyesha mazingira ya misitu au hifadhi ya wanyama. Anaonekana kuwa mwenye afya.

Matatu ya kampuni ya Mololine Shuttle ikipakia abiria. Ina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya njano. Mizigo mikubwa imewekwa karibu. Watu wengi wamesimama karibu. Mwanamke amevaa gauni ya buluu na ana begi la kijani. Kuna duka la vyakula karibu ni mandhari ya stendi ya basi. Hali ni ya shughuli nyingi.

Msongamano mkubwa wa watu na magari barabarani. Mabasi mawili makubwa yamesimama. Moja lina rangi ya blue na jingine lina michoro mingi. Maafisa wa polisi wamesimama karibu. Watu wengi wanatembea kwa miguu. Majengo marefu yamezingira eneo hilo. Hali ya hewa inaonekana nzuri. Ni mandhari ya jiji ya shughuli nyingi.

Mabasi mawili, moja la zambarau na jingine la manjano na kijani. Wanaume watatu wamesima karibu nao. Mmoja hamevaa suti na wengine wawili nguo za kawaida . ishara kubwa ina namba arubaini na sita. namaeneo tofauti ya valley Road na Nairobi Hospital . Watu wanaonekana wakishugulika barabarani. Miti na majengo yanaonekana kwa nyuma, kuashiria mazingira ya jiji.

Msongamano mkubwa wa magari jijini. Magari mengi ikiwemo magari ya binafsi na mabasi ya abiria yamekwama barabarani. Askari wa trafiki wanasimamia hali hiyo. Majengo ya marefu yameonekana nyuma yakionyesha maisha ya jiji lenye pilikapilika. Ni mandhari halisi ya asubuhi au jioni.

Reli ya gari moshi iliyozungukwa na ua. Gari moshi nyeupe, njano na waridi inaonekana nyuma ya ua ikiwa imesimama. Nyasi kavu na miti michache imeonekana. Anga linaonekana kuwa jeupe labda kutokana na mwangaza mkali wa jua.

Magari yakipita chini ya daraja la barabara. Gari jeusi liko katikati. Rangi ya daraja ni njano na kahawia. Kuna bomba ndogo la maji upande wa kulia. Anga linaonekana kua wazi.

Matatu yenye rangi nyekundu na sanaa ya kuvutia, gari hili lina sticker nyingi na michoro ya kipekee. Abiria wanaonekana wakiabiri na kushuka, watu wengine wamesimama kando ya barabara. Namba ya usajili ni ya Kenya, KCG 677M ni ishara ya utamaduni wa Nairobi.

Mandhari ya barabara yenye magari na watu wakitembea. Upande wa kushoto kuna jengo lenye mnara mrefu unaofanana na msikiti. Ukuta mrefu wa matofali unajitokeza kando ya barabara. Kwa mbali ishara za barabara zinaonekana na majengo marefu yanachomoza.

Magari mawili meupe ambayo ni matatu ambayo ni magari ya abiria yanayotumika sana njini yakiwa yameegeshwa barabarani. Yote yana michirizi ya manjano yameandikwa Mombasa na majina mengine ya mji kama Malindi, Kilifi, Mtwapa, yakionyesha njia zao. Nyuma ya gari kuna majengo ya mjini yenye maduka na mabango ya biashara.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi. Kuna matatu nyingi zilizoegeshwa kando barabara, moja ikiwa rangi ya chungwa ikiwa na maandishi kwenye mlango. Wanaume kadhaa wamesimama karibu na matatu wengine wakitembea. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa ni katikati ya jiji la Nairobi.

Magari mengi ya abiria yameegeshwa. Mabasi yana rangi nyekundu na kijivu. Majengo marefu ya rangi ya njano na machungwa yanaonekana nyuma. Bango la NYENA Sacco limeonekana kwenye moja ya mjengo. Abiria wanaonekana wakitembea karibu. Hiki ni kituo cha mabasi jijini Nairobi.

Barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari. Mabasi, lori na magari madogo yamejaa kila upande. Watu wanatembea kando baadhi wakiwa na miavuli. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakifanya mandhari ya mjini.

Mabasi mawili yameegeshwa. Yana rangi ya kijivu na blue . Watu wengi wamesimama karibu. Abiria wanapanda. Majengo marefu yamezingira eneo. Hali ya hewa inaonekana hafifu. Ni mandhari ya stendi ya mabasi.

Eneo la kituo cha mabasi jijini Nairobi. Mabasi ya abiria, matatu, yenye rangi angavu na michoro ya kipekee yameegeshwa barabarani. Watu wanasubiri mabasi au wanashughulikia masuala mengine ya usafiri. Mabango ya matangazo na majengo marefu yameonekana nyuma.

Pikipiki tatu zilizobadilishwa kuwa teksi maarufu kama tuktuk zikiwa zimeegeshwa barabarani ,moja ina rangi ya waridi na nyeusi nyingine njano na nyeusi na nyingine inaonekana mbali ,bango la samawati juu linaonyesha' jogoo road' na bei ya shilingi hamsini majengo ya jiji yameonekana nyuma yakionyesha maisha ya mjini.

Matatu ya samawati ikiwa imeegeshwa kwenye steni. Imezungukwa na watu na inabeba mabango mawili makubwa yanayoonyesha njia zake kama vile thika, ruiru, kimbo, juja na hata makongeni.

Matatu yenye rangi ya samawati, ikiwa na mabango yanayoonyesha Thika, Ruiro, Kimbo na Juja. Watu wanasubiri kupanda basi. Mizigo imewekwa chini, huku majengo marefu ya mzunguko wa barabara yakiendelea kuonekana. Mwanamke amevaa miwani ya jua, na mvulana amebeba begi. Hii ni mandhari ya stendi ya mabasi.

Barabara yenye magari, mengine yakisafiri mbele. Upande wa kushoto, kuna ukuta mrefu wa rangi ya kahawia. Kioo cha pembeni kinacho onekana kinaakisi barabara. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana yakiashiria eneo la mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Basi la abiria maarufu kama city shuttle likiwa limeegeshwa katika kituo cha kuabiri lina rangi ya samawati na manjano watu kadhaa wamesimama pikipiki imeegeshwa mbele majengo marefu yanaonekana nyuma hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na magari mengi na watu. Mabasi ya rangi ya samawati na manjano yamesimama. Watu wanatembea. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Mabango ya matangazo ya kibiashara yametandikwa kwenye mabango.

Barabara yenye magari yanayosubiri taa za trafiki . Mbele. kuna lori jeupe upande wa kulia kuna gari nyeusi la shangingi . Pikipiki yenye abiria wawili wamevaa jaketi la rangi angavu ipo katikati kwenye kona kuna walio simama wakisubiri kuvuka.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mabasi ya abiria yamejaa watu yakionesha sanaa ya kipekee ya Kenya. Polisi ya trafiki wanasimamia mtiririko wa magari na waenda kwa miguu. Majengo marefu yaliyopambwa kwa matangazo yanaonekana pande zote. Ni taswira halisi ya maisha jijini.

Kundi la watu lililokusanyika karibu na kituo cha kuabiri gari ambalo limeegeshwa barabarani. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya gari, amevaa kofia na kaptula. Amebeba mifuko miwili mikubwa huku akiwa ameshika simu yake.

Barabara pana lenye magari machache yanayopita. Juu yake kuna daraja refu la watembeaji kwa miguu, lenye rangi ya samawati na kijani. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye daraja. Pande zote za barabara kuna mimea na miti.

Matatu ya kisasa yenye rangi ya machungwa, samawati na nyeupe imeegeshwa barabarani. Mlango wa matatu umefunguliwa. Abiria wanasubiri au wanapanda. Mwanaume amevaa suti ya samawati akitembea kando yake. Ina maandishi yenye picha ya sanaa.

Matatu ya 2Nk sacco ikisubiri abiria. Bango kuu la bluu linaonyesha Nakuru direct. Matatu hii ina rangi ya fedha. Majengo marefu yamezingira barabara. Kuna saa kubwa ya ukutani. Watu wanatembea kando ya barabara. Hali ya hewa inaonekana ya jua.

Reli ya abiria yenye rangi nyekundu na nyeupe imeekeshwa karibu na usio wa waya nyuma kuna daraja ya watembea kwa mikuu yenye rangi ya samawati, nyasi za kijani zinakiwa kando ya reli ,angani linaonekana wazi ni mandhari ya usafiri wa umma injini

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi yenye rangi tofauti tofauti na michoro mbali mbali. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara. Watu wanatembea, wakionyesha shughuli za jiji. Anga linaonekana wazi.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani. Lori nginyi, mabasi, na magari madogo yamejaa barabara kuu. Upande mmoja kuna majengo na miti. Watu wanavuka kwa haraka. Msongamano huu unaashiria saa za kilele. Hali ya hewa inaonekana kua tulivu.

Basi la kampuni ya Cityhopper limeegeshwa kando mwa barabara. Basi hilo ni jeupe na lina rangi ya kijani. Abiria wanapanda na kushuka. Mwanamke anaskuma troli yenye mizigo. Miti na majengo yamezingira eneo hilo. Majani ya mitende yanaonekana. Hali ya hewa inaonekana nzuri.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita. Upande wa kushoto kuna ng'ombe kadhaa wamelala karibu na barabara. Majengo marefu yanaonekana pande zote yakionyesha maendelao ya mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu kidogo.

Barabara yenye magari mengi, ikiwemo malori na mabasi. Inaonekana kukiwa na shughuli nyingi zinazoendelea. Majengo ya makazi yanaonekana nyuma ya mti. Anga linaonekana wazi, likionyesha hali ya hewa na jua.

Barabara yenye shuguli nyingi Nairobi. Kuna mabasi mawili, moja ya Samawati, na jingine lanjano. yalio simema kando ya Barabara. Wanaume alievaa shati ya Samawati na suruari ya Jins atembea mbele. Wanaume muingine hamevalia suti ya samawati akitembea mbali. Mabasi yana mabango ya njia. Barabarani kuna mashimo yenye maji. Miti na mijengo yanaonekana kwa mbali.

Matatu yenye rangi nyingi ina rangi ya machungwa, manjano na nyeupe. Watu wengine wanapanda na kushuka. Mwanamke anajisukuma kuingia ndani, wanaume wamesimama karibu, majengo marefu yamezingira eneo ilo. Bango la maximum miracle centre linaonekana nyuma. Hili ni eneo lenye shughuli nyingi.

Basi lenye rangi ya samawati na njano, likipakia abiria. Wamesimama karibu na basi hilo. Watu wengine wanatembea kwenye barabara chafu. Ishara za namba za njia zimebandikwa kwenye matatu. Miti na majengo yanaonekana nyuma.

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi na watu na magari mbalimbali barabarani. Kuna basi kubwa la abiria la rangi ya bluu na nyeusi limeandikwa Amazing Grace , likiwa limeegeshwa kando ya barabara, likipakia au likishusha abiria. Mbele upande wa kulia kuna mwanaume aliye keti chini, amevaa kofia na fulana ya rangi ya samawati, akibeba bango refu ya matangazo.

Barabara kuu yenye magari mengi, malori, mabasi, na magari madogo yamejaa. Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu na miti ya kijani yanaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua. Ni mandhari ya jiji yenye shughuli. Masongamano wa magari ni mkubwa na usafiri unaendelea.

Mtaro mrefu uliotengenezwa arthini. pembeni mwa mtaro kuna udongo uliotolewa mbali kidogo mashine ya kuchimba inafanya kazi jengo kubwa linaonekana upande wa kushoto waya za umeme zinaonekana juu.

Mtazamo wa juu wa njia nyembamba chafu. Mabati yamepangwa kando ya njia. Nguzo ndefu mbili zimelala chini. Mkokoteni wa mbao umeegeshwa katikati. Watu wachache wanatembea. Majengo yanaonekana pande zote.

Tengi kubwa la maji lililojengwa kwa zege limesimama katikati ya miti mirefu yenye majani ya rangi ya kahawia machungwa yanayoashiria labda msimu wa kiangazi au vuli. Tengi hilo lina ngazi inayoelekea juu na muundo wake unaonekana kuwa wa zamani au umezeeka.

Sehemu ya juu ya jengo. Paa limetengenzwa kwa mbao na karatasi nyeupe. Mbao zimepangwa vizuri. Kuna mabomba meupe yaanyopita juu. Nuru inatoka nje. Chumba kinaonekana kuwa wazi. Inaweza kuwa karakana au ghala. Ni muundo ambao sio wa kisasa.

Lori kubwa la taka lilopakwa rangi ya samawati na nyeupe likiwa limejaa mifuko mikubwa ya taka nyeupe. Pembeni, lori limeandikwa ujumbe, let's make Eastleigh green and clean, tufanye Eastleigh kuwa ya kijani na safi, pamoja na nembo ya, zanox. Lori limesimama kando ya barabara nyuma ya uzio wa chuma.

Rundo kubwa la mabomba ya kijivu yaliyopangwa vizuri. Yanaonekana kua ya plastiki, na yanatumika kwa mifumo ya maji au umeme. Yamerundikwa kwa usawa, kutengeneza piramidi ndogo. Mfumo wa rangi ni rahisi, ukichanganya vivuli vya kijivu. Anga linaonekana wazi.

Wafanyakazi wakitengeneza reli. Mashine kubwa ya manjano inatumika kuinua vipande vya chuma. Watu kadhaa wamevaa mavazi ya usalama. Miti iliyokauka inaonekana nyuma. Shughuli hii inaendelea kwa bidii.

Safu ya mabomba ya maji matano yaliyotengenezwa kwa chuma kinachong'aa. Matatu ya kwanza yana neli zilizounganishwa zikionyesha mtiririko wa maji. Bomba moja linaonekana likivuja likidondosha. Mabomba yote yamewekwa kwenye raki ya chuma.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma yameekwa juu ya kila moja, baadhi yana kutu kidogo yakionyesha yamekaa nje. Majani makavu yanaonekana juu yao. Nyuma kuna miti na mimea, huenda yanasubiri kutumika katika ujenzi.

Mwanamke amesimama akionekana mchovu. Amelalia debe la maji la njano karibu naye kuna ndoo nyeupe ya rangi ya kampuni ya crown. Watu wengine wamekusanyika nyuma yake huenda wako kwenye hafla.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa ardhini, karibu na eneo lenye mimea mirefu ya kijani kibichi. Nyuma ya rundo la takataka kuna majengo kadhaa yakionyesha dalili za uchakavu na uchafu. Baadhi yamepakwa rangi ya buluu na manjano.

Mtaro mrefu mwembamba uliojaa maji machafu. Pande zote za mtaro zina udongo mweusi. Maji yanaakisi mwanga wa jua, yakionyesha mawimbi madogo. Inaonekana kama mfereji wa maji taka au mkondo wa umwagiliaji. Mazingira ni ya udongo, yakiashiria shamba au eneo la ujenzi.

Sehemu ya ndani ya kiwanda kidogo cha maji. Kuna chombo kikubwa cha samawati kinachofanana na tanki la maji. Chini yake kuna mashine za chuma cha pua zikiwa na mabomba na waya. Meza yenye muundo wa samawati na vipande vya chuma inazuia sehemu ya picha upande wa kulia.